Mwanamke aliyevalia koti jeupe la daktari, amesimama akiwa ametabasamu. Koti lake lina nembo ya taasisi ya afya, akionekana mtulivu na mwenye kujiamini. Mazingira ni safi, yakionesha taaluma na hadhi ya huduma za afya.